Darasa lililojaa madawati na viti vya kahawia vilivyo tengenezwa kienyeji kwa mbao na chuma. Darasa hilo halina watu na ni kubwa vya kutosha kuchukua wanafunzi arobaini au zaidi.

Wanafunzi waliovaa nguo nyekundu wameketi kwenye madawati yao ambayo yanavithibiti vya kompyuta wakimsikiliza mwalimu wao amesimama mbele yao akiwaongelesha

Wavulana wadogo waliovaa nguo nyeusi, na wengine wakiwa wamevalia bibo nyekundu, wakicheza mpira wa miguu katika mazoezi. Ni siku ya jua na kuna wengine nyuma yao wamesimama na kuangalia.

Kitanda cha ghorofa katika chumba kisicho na nafasi kubwa, kikiwa na masunduku ya mbao chini yake. Vitanda vimetandikwa tayari na upande mmoja kuna taulo zikining'inia kwenye viwiko vya nguo. Huku upande wa pili kukiwa na dirisha lililo karibu sana na kitanda.

Mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo kijana anapiga dribuli, kwelekea upande wa kushoto, huku akizuiliwa na mchezaji wa timu pinzani. Kijana mwenye mpira amevaa rangi ya machungwa, huku, timu pinzani, ikiwa imevaa rangi ya bluu bahari yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu kidogo.

Mchezo wa mpira wa kikapu unachezwa kwenye uwanja wa ndani, ambapo kijana aliyevaa sare nyekundu anapiga shuti. Wapinzani waliovaa nyeupe wanatazama wakisubiri mpira.

Msichana mchanga mzungu mwenye nywele ndefu za kahawia, ameketi kwenye kiti cha magurudumu cheusi na chekundu akitabasamu huku akichukua kitabu kutoka kwenye rafu ya maktaba.